Soko limejaa watu wengi. Kuna wanawake na kuna wanaume. Kati ya watu hawa kunao wanaouziwa na kunao ambao ni wauzaji. Wengi ni wanabiashara wanaouza vitu kama viazi, machungwa, maembe.

Mikono za mtu zinaonekana kuwa zimeshika pesa nyingi. Pesa hizi ni shilingi elfu moja za Jamhuri ya Kenya. Pesa hizi zimechorwa rais wa kwanza wa Kenya ambaye ni Jomo Kenyatta.

Watu wawili wamesimama pamoja, mmoja ni mwanaume aliyevaa suti nyeusi na shati nyeupe. Mwanaume huyu ametabasamu. Mwanamke amevalia pia suti nyeusi na kutabasamu.

Uwanjani huu, kuna magari matano yaliyoegeshwa. Magari ya aina tofauti, na rangi tofauti. Kuna mbili za rangi nyeusi, moja nyekundu na zingine.

Magari ambayo yanauziwa umma yameegeshwa nje. Magari haya ni mengi na yamepangwa vizuri, kila gari lina rangi tofauti. Kuna rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi samawati.

Magari matatu mazuri ya aina ya Mercedes Benz yameegeshwa nje. Moja ni ya rangi nyeupe mbili ni za rangi nyeusi. Juu ya magari hayo kuna taa nyingi.

Vitunguu viko kwa wingi na vimepangwa kwa magunia. Magunia haya yamepangwa mojja juu ya nyingine. Kuna lori ambayo ina chukua vitunguu hizi. Mwanaume mmoja yumo ndani ya lori.

Magari matatu makubwa yameegeshwa. Gari moja ni nyeupe, nyingine ni nyekundu na lingine ni nyeusi. Magari haya yanapendeza.